Hii ni trakta inayotumika katika kilimo cha viwandani, kama vile kuzalisha chakula kwa wingi, kuharakisha uzalishaji, kupunguza gharama za uzalishaji, uzalishaji wa bidhaa za kuuza na pia matumizi ya teknolojia.